Hii ni ndizi lilokomaa, linaweza kuwa la kuivisha au kupikwa kabla ya kula. Linapatikana shambani. Hapa ni mahali ambapo inapandwa na mkulima, kisha yakikuwa yanaletwa sokoni au upelekwa nyumbani.

Mbele ya jumba hili kuna shamba kubwa ambayo umepandwa mimea. Ndizi ya rangi kijani kibichi linaonekana kumea kwa utaratibu. Ni mingi na yanaweza kuwa ya kuivisha au kupikwa.

Ndizi lililotolewa ganda yamebebwa mkononi, kuna zingine zenye rangi kijani kibichi ambayo yako juu ya meza, kando yao kuna maganda mengi sana.

Ndizi lililotolewa ganda limebebwa mkononi. Kuna zingine zenye rangi kijani kibichi ambayo yako juu ya meza. Kando yao kuna maganda mengi sana.

Katika shamba hili kubwa kuna mimea ambayo umepandwa. Ndizi la rangi kijani kibichi linaonekana kukomaa na kumea kwa utaratibu. Ni mingi na zote zimefunikwa na karatasi.

Katika shamba hili kubwa, kuna mimea ya aina tofauti ambao umepandwa, ndizi la rangi kijani kibichi linaonekana kumea kwa utaratibu. Ni mingi na yanaweza kuwa la kupikwa au kuivishwa.

Hii ni ndizi lililokomaa. Ni la kuivisha kabla ya kulwa. Linapatikana shambani. Hapa ni mahali ambapo inapandwa na mkulima kisha yakikomaa yanapelekwa sokoni.

Katika soko hili kuna ndizi mingi ni zile ambazo zimekomaa na ni la kuivisha kabla ya kulwa, linapatikana shambani, hapo ni mahali ambapo inapandwa.

Hii ni zizi la mifugo. Kuna ng'ombe wa rangi nyeupe na hata nyeusi. Wamesimama huku wengine wanaonekana wakikula nyasi. Mkulima huyu anatazama picha.

Ndizi hizi ni mingi na kuna yale ambayo yamekomaa. Ni la rangi kijani kibichi linaweza kuwa la kuivisha au kupikwa kabla ya kula. Mwanamke huyu ako shambani na anaonekana kushikilia ndizi hiyo.

Mkulima huyu ambaye amevalia nguo lenye rangi samawati na kofia nyeusi yumo shambani mwake. Kuna mimea ya ndizi alizozipanda huko ndani. Anaonekana kuzishikilia mikononi mwake.

Ndani ya shamba hili kuna watu watatu jamaa mmoja anaonekana kupika ndizi zilizokomaa picha. Kuna pia zile zinazoonekana kumea na huko mbele.

Ndizi lililotolewa ganda yamebebwa mkononi. Kun zingine zenye rangi kijani kibichi ambayo yako juu ya meza. Kando yao kuna maganda yaliyotolewa.

Hii ni shamba na ndani ya shamba hili kuna mmea wa ndizi ambao umepandwa. Limekomaa na yanaweza kuwa ya kuivisha au kupikwa kabla ulwe au upelekwe sokoni.

Hii ni ndizi lililokomaa, ni la kuivishwa au kupikwa kabla ya kulwa, linapatikana shambani. Hapa ni mahali ambapo inapandwa na mkulima kisha yakiwa tayari yanapelekwa sokoni.

Katika shamba hili kubwa, kuna mimea ambayo umepandwa. Ndiizi la rangi kijani kibichi linaonekana kumea kwa utaratibu, ni mingi na naweza kuwa la kuivisha au kupikwa kabla ulwe.

Ndizi mingi, ziko ndani ya soko hili. Yamepangwa kwa utaratibu, ni la rangi kijani kibichi, yanaweza kuwa la kuivisha au kupikwa kabla ulwe, kuna magari ambayo yanaonekana kuzileta sokoni.

Hii ni zizi la ngombe. Ndani ya jumba hili kuna mifugo ya aina tofauti. Kuna wakubwa kwa wadogo. Mwanamke huyu anaonekana akiosha mmoja wao.

Katika shamba hili kubwa kuna mimea ambayo imepandwa. Ndizi la rangi kijani kibichi linaonekana kumea kwa utaratibu. Ni mingi na yanaweza kuwa la kuivisha au kupikwa kabla ulwe.

Ndizi lililotolewa ganda yamebebwa mkononi. Kuna zingine zenye rangi kijani kibichi ambayo yako juu ya meza. Kando yao kuna maganda mengi sana.

Katika shamba hili kubwa kuna mimea ambayo inapandwa na jamaa ule. Ndizi la rangi kijani kibichi zingine zinaonekana kumea kwa utaratibu. Ni mingi na zinaweza kuwa za kuivisha au kupikwa.

Ndani ya soko hili kuna ndizi zilizowekwa chini. Ni la kuivisha au kupikwa kabla ya kulwa. Linapatikana shambani hapo ni mahali ambapo inapandwa na mkulima, kisha yakikomaa yanaletwa ndani ya soko hili.

Hizi ni ndizi zilizokomaa. Ni za kuivisha au kupikwa kabla ulwe, zinapatikana shambani. Hapa ni mahali ambapo zinapandwa na mkulima kisha yakisha mea yatapelekwa sokoni baadae.

Hiki ni kibanda cha mama mboga, anauza matunda pamoja na mchuuzi, tunayo nyanya, kitunguu, ndizi ambayo imefungwa, yale yameiva pia kuna hoho.

Ndani ya soko hili kuna ndizi nyingi ambazo zinauzwa. Zinaweza kuwa la kuivisha au kupikwa kabla ya kulwa. Lina patikana shambani, hapo ni mahali ambapo inapandwa na mkulima. Kisha yakikomaa yanapelekwa sokoni.

Katika shamba hili kubwa kuna mimea ambayo umepandwa. Ni ndizi na ni la rangi kijani kibichi. Linaonekana kumea kwa utaratibu na hata kuna zingine ambazo zimekomaa. Jamaa huyu anaonekana akiziingiza ndani ya juala .

Hii ni zizi la mifugo. Kuna jamaa mmoja aliyevalia nguo la rangi njano. Anaonekana akimwagilia ngombe huyu dawa kwa kuwa anataka kuyaua madudu zinazozisumbua.

Hii ni shamba na kuna mimea ambayo umepandwa. Mkulima huyu ambaye amevaa nguo lenye rangi samawati au nyeusi, ameshikilia mmea wa mahindi ambao unaonekana umekulwa na mdudu.

Ndizi mingi ziko ndani ya soko hili, yamepangwa kwa utaratibu, ni la rangi kijani kibichi, yanaeza kuwa la kuivishwa au kupikwa kabla ulwe. Kuna pia watu wengi humu ndani.

Katika shamba hili kubwa, kuna mimea ambayo umepandwa. Ndizi la rangi kijani kibichi linaonekana kumea kwa utaratibu. Ni mingi na yanaweza kuwa la kuivisha au kupikwa kabla ulwe.

Ndizi hizi ni mingi, zimekomaa na ni la rangi kijani kibichi. Linaweza kuwa la kuivisha au kupikwa kabla ya kula. Yametolewa au bado yako shambani.

Katika shamba hili kubwa kuna mimea ambayo imepandwa. Ndizi la rangi kijani kibichi linaonekana kumea kwa utaratibu inaweza kuwa ya kuivishwa au kupikwa kabla ya kula.

Katika shamba hili kubwa, kuna mimea ambayo imepandwa. Tunayo mahindi na hata mamboga. Mwanamke huyu ako hapa ndani ameinama na anatabasamu sana.

Hii ni ndizi lililokomaa. Ni la kuivisha au kupikwa kabla ya kula. Linapatikana shambani. Hapo ni mahali ambapo inapandwa na mkulima kisha yakikomaa yanapelekwa sokoni au nyumbani.

Mimea hizi ni za rangi kijani kibichi. Yanaweza kuwa ni ndizi na yanapandwa shambani kisha likikomaa litapelekwa sokoni liuzwe.

Katika shamba hili kubwa kuna mimea ambayo umepandwa. Ndizi la rangi kijani kibichi linaloonekana kumea kwa utaratibu ni mingi na yanaweza kuwa ya kuivisha au kupikwa kabla ulwe.

Katika shamba hili kubwa, kuna mimea ambayo imepandwa. Ndizi la rangi kijani kibichi linaonekana kumea kwa utaratibu. Ni mingi na yanaweza kuwa la kuivisha au kupikwa kabla kulwe.

Katika shamba hili kubwa kuna mimea ambayo imepandwa. Ndizi la rangi kijani kibichi linaonekana kumea kwa utaratibu. Ni mingi na yanaweza kuwa ya kuivishwa au kupikwa.

Ndizi hizi mingi zimefungwa juu ya gari nyeupe. Zimekomaa na zimetolewa shambani, kuna mkulima. Zinaweza kuwa za kuivisha au kupikwa kabla ulwe.

Hii ni ndizi lililokomaa. Ni la kuivisha kabla ya kulwa. Linapatikana shambani. Hapo ni mahali ambapo inapandwa na mkulima kisha yakikomaa yanapelekwa sokoni.

Hii ni ndizi lililokomaa, ni la kuivisha kabla ya kulwa, linapatikana shambani, hapa ni mahali ambapo inapandwa na mkulima, kisha yakikomaa yanapelekwa sokoni au nyumbani.

Ndizi haya yamefungwa juu ya gari hili, yanaweza kuwa ni la kuivisha au kupikwa kabla ulwe na pia inapelekwa sokoni.

Ndani ya shamba kuna mimea iliyopandwa. Ni ndizi na yako mengi sana. Kuna zile ambazo zimekomaa na yako tayari kupelekwa sokoni ili ziweze kuuzwa.

Katika shamba hili kubwa kuna mimea ambayo umepandwa. Ndizi la rangi kijani kibichi linaloonekana kumea kwa utaratibu. Jamaa huyu amezishikilia.

Ndizi lililotolewa ganda yamebebwa mkono. Kuna zingine zenye rangi kijani kibichi ambayo yako juu ya meza. Kando yao kuna maganda mengi yaliyotolewa.

Ndizi mingi ziko ndani ya soko hili. Kuna jamaa mmoja ambaye anaonekana kuzibeba akizitoa kwa gari lililosimamishwa kando yake, anatabasamu. Watu wengine pia wamo huku ndani.

Duka hili la maziwa limefunguliwa. Mbele yake kuna watu wanawake kwa wanaume ambao wamekuja kukunua maziwa. Pia kuna yule muuzaji ambaye anaonekana akiwasiliana nao.

Katika shamba hili kubwa kuna mimea ambayo imepandwa. Ndizi la rangi kijani kibichi inaonekana kumea kwa utaratibu. Ni mingi na yanaweza kuwa ya kuivisha au kuikwa kabla ulwe

Ndani ya soko hili kuna ndizi nyingi zilizokomaa bila kuivishwa huku kukoma vinapatikana shambani. Hapo ni mahali ambapo inapandwa kisha yakimea vizuri yanaletwa huku sokoni.

Hii ni ndizi lililokomaa, ni la kuivisha kabla ya kulwa, linapatikana shambani, hapo ni mahali ambapo inapandwa na mkulima kisha yakiiva yanaletwa sokoni ili yauzwe ama nyumbani.

Kuna jumba na mbele yake tunayo shamba kubwa ambayo imepandwa mimea ya ndizi. Linaweza kuwa la kuivisha au kupikwa kabla ya kula. Tunayo pia nyasi lenye rangi kijani kibichi.

Katika shamba hili kubwa kuna mimea ambayo imepandwa, ndizi ya rangi ya kijani kibichi linaonekana kumea kwa utaratibu. Ni mingi na yanaeza kua ya kuivisha au kupikwa.

Hii ni chumba au zizi la mifugo. Ng'ombe mmoja mwenye rangi nyeupe na nyeusi anaonekana akila huku kukiwa na mashine ambayo inatumika kutoa maziwa kwenye titi lake.

Ndani ya shamba hili kubwa kuna mmea iliyo pandwa ni ndizi na yako mingi sana. Kuna zile ambazo zikona matawi kubwa na yanaweza kua yako tayari kupelekwa sokoni.

Ndizi mingi ziko ndani ya soko hili. Yamepangwa kwa utaratibu. Ni la rangi ya kijani kibichi. Yanaweza kuwa la kuivisha au kupikwa kabla kulwa.

Ndizi lililotolewa ganda yamebebwa mkononi. Kuna zingine zenye rangi kijani kibichi ambayo yako juu ya sinki ile. Kando yao kuna maganda mengi.

Hili ni zizi la mifugo, kuna ng'ombe wa rangi nyeupe na nyeusi wamesimama nje huku wengine wanaonekana kuwa na huko ndani, ndama pia wako miongoni mwao.

Katika shamba hili kubwa kuna mimea ambayo umepandwa. Ndizi la rangi kijani kibichi, linaonekana kumea kwa utaratibu. Ni mingi na yanaweza kuwa la kuivisha au kupikwa kabla ulwe.

Hii ni zizi la ng'ombe. Ndani ya jumba hili kuna mifugo ya aina tofauti ambao wanaonekana wakikula nyasi pamoja na chakula yao. Kuna gunia la chakula mingi ambayo imewekwa hapa mbele.

Katika shamba hili kubwa, kuna mimea ambayo imepandwa. Ndizi la rangi kijani kibichi linaonkena kumea kwa utaratibu, ni mingi, na yaweza kuwa ya kuivishwa, au kupikwa kabla ulwe.

Hii ni ndizi lililokomaa. Ni la kuivisha kabla ya kula. Linapatikana shambani. Hapo ni mahali ambapo inapandwa na mkulima kisha yakikomaa yatapelekwa sokoni iuzwe au nyumbani.

Mkulima au jamaa huyu yuko shambani. Kuna mimea ya ndizi zilizopandwa humu ndani. Ni la rangi kijani kibichi na anaonekana kuzishikilia na mkono wake.

Ndani ya jumba hili kuna ndizi ambazo zimewekwa chini. Ni la kuivisha kabla ya kulwa, linapatikana shambani. Hapo ni mahali ambapo inapandwa na mkulima kisha yakikomaa yanapelekwa sokoni au nyumbani.

Ndani ya shamba hii kubwa kuna mimea ambayo umepandwa. Ndizi la rangi kijani kibichi linaonekana kumea kwa utaratibu. Ni mingi na yanawezakuwa la kuivisha au kupikwa kabla ulwe.

Uwanjani humu kuna wanyama au mifugo ambao wanakula nyasi. Nyuma yao kuna jengo lililojengwa na ni la mabati. Nyasi waliosimamia ni la rangi kijani kibichi.

Hii ni zizi ya mifugo ng'ombe aina tofauti iko ndani ya jumba hili. Kuna mifugo ambayo wanaonekana wakila nyasi wengine wakiwa wamesimama.

Katika shamba hili kubwa kuna mimea ambayo imepandwa ,ndizi la rangi kijani kibichi inaonekana kumea kwa utaratibu ,ni mingi na inaeza kua la kuivisha au kupikwa kabla kulwa.

Ndizi mingi ziko ndani ya soko hili yamepangwa kwa utaratibu. Ni la rangi kijani kibichi. Yanaweza kuwa la kuivisha au kupikwa kabla ikulwe.

Hii ni ndizi lililokomaa, ni la kuivisha kabla ya kulwa, linapatikana shambani, hapo ni mahali ambapo inapandwa na mkulima kisha yakikomaa yanapelekwa sokoni.

Katika shamba hili kubwa kuna mimea ambayo umepandwa. Ndizi la rangi kijani kibichi linaonekana kumea kwa utaratibu, ni mingi. Tunayo mkulima ambayo amesimama na anaonekana kuzitazama.

Katika shamba hili kubwa kuna mimea ambayo umepandwa. Ndizi lenye rangi kijani kibichi ni mingi na linamea kwa utaratibu. Yanaweza kuwa ya kuivisha kabla ya kula.

Katika shamba hili kubwa kuna mimea ambayo imepandwa. Mahindi yenye rangi kijani kibichi linaonekana kumea kwa utaratibu, ni mingi na bado halijakomaa.

Katika shamba hili kubwa, kuna mimea ambayo umepandwa. Ndizi la rangi kijani kibichi linaonekana kumea kwa utaratibu. Ni mingi na yanaweza kuwa la kuivisha au kupikwa kabla ulwe.

Katika shamba hili kubwa, kuna mimea ambayo imepandwa, ndizi la rangi kijani kibichi inaonekana kumea kwa utaratibu. Ni mingi na yanaweza kuwa ya kuivisha au kupikwa kabla ule.

Hii ni zizi la ng'ombe kuna ng'ombe wa rangi nyeupe na nyeusi wamesimama humu ndani wanaonekana wakikula nyasi wengine hawakuli.